Wanasiasa wanaelekezwa. Rigathi Gachagua amevalia shati ya rangi nyeupe iliyo na mkono wa rangi nyekundu. Mkono wake ameuvalia kopo. Tarakilishi lipo juu ya meza. Kipanya lipo juu ya meza. Simu lipo juu ya meza. Mwanaume mwingine yuanyosha mkono wake huku akitazama tarakilishi anaeleza.

Wanasiasa wamesimama. wawili kati yao wanasalimiana huku wakitabasamu. Afisa yupo nyuma yao. mmshika doria mmoja amevalia miwani ya rangi nyeusi. Nyuma yao ni jengo. jengo pamoja na miti ya kijani kibichi .

Ofisi la Huduma Kenya. Sakafu ni nyeupe. Mshika doria au polisi amesimama mbele ya mlango. Watu wawili wametangulia, wengine wawili wanamfuata. Lango ni la chuma ya rangi nyeusi. Mbele ya jumba hili ni gari limeegeshwa.

Watu wamesimama. Mwanamke ameshikilia hema. Hema limeandikwa Millicent Omanga. Hema hili ni la rangi ya njano. Mwanamke huyu ameshikilia chuma ya rangi nyeupe. Yuatabasamu, amevalia nguo ya rangi nyeusi. Amevalia miwani.

Ofisi la jaji mkuu wanatoa matangazo. Jaji mkuu amevalia nguo ya rangi ya samawati. Yuatabasamu, amevalia miwani, yuatumia kipaza sauti kuzungumza. Kando yake ni watu, mmoja kati ya hao watu ni mwanamke ambaye amevalia nguo ya rangi nyekundu. Wanaume wamevalia suti, baadhi yao wamevalia tai.

Ofisi ya jaji mkuu, Bi. Martha Koome, wanatoa maelezo. Martha Koome anatumia kompyuta ili kueleza maelezo yake. Mwanamke amevalia suti ya rangi nyekundu, kando yake ni wanaume. Baadhi ya wanaume wamevalia tai, pia wamevalia suti. Bi. Martha Koome anaongea kwa kutumia kipasa sauti ambazo zimewekwa juu ya meza ya rangi nyeupe.

Mchezaji anasajiliwa katika timu ya Ulinzi Stars. Mchezaji huyu amevalia jezi. Jezi la KDF. Jezi hili ni la rangi nyekundu. Ameshikilia jezi katika mkono wake, pia mtu ambaye amevalia suti ya rangi nyeusi ameshikilia jezi hili. Jezi hili limeandikwa R.Sylvaine.

Ni siku ya kusajili wakili. Kati ya wakili hawa , mmoja amebeba Bibilia ya rangi nyeusi. Mwingine amebeba kurani takatifu. Watu hawa wanaongea kwa kutumia kipaza sauti ambazo ni vya vyombo mbalimbali. Wanapiga picha kwa pamoja ishara ya kuwa wamesajiliwa.

Bango ya ofisi ya mahakimu. Bango laonyesha tarehe ambapo lilitolewa. Bango hili linaonyesha maonyesho ya wanafunzi ambao wanahitaji nafasi za nyanjani. Neno Judicial Service Commission limeandikwa kwa rangi nyeupe. Bango hili linanembo ya nchi kuu ya Kenya.

Baadhi ya mashabiki wamevalia jezi ya KDF, jezi hili lina rangi nyekundu, baadhi ya wachezaji wameketi katika viti vya rangi ya samawati, na vile vya rangi nyekundu, wachezaji hao wamenya maza. Baadhi yao wanazungumza, wengine wameweza kujishika tama, huku wakitazama mpira.

Wachezaji wa jinsia ya kike ni wa timu ya kenya. Wachezaji hawa ni wanne, mmoja amebeba mpira katika mkono wake. Wachezaji hawa wamevalia jezi ya rangi nyeusi. Nambari ya jezi lao na nchi ya Kenya limeandikwa katika rangi nyekundu.

Bango hili linaonyesha siku ya mahakama kuzungumza na wananchi wa Kenya. Mwanamke amepaka pambo, amepaka wanja katika macho yake na kuweka lipstick katika mdomo wake. Anazungumza na mwananchi. Mwanamke huyu amevalia suti ya rangi ya nyeusi na shati ya rangi nyeupe.

Mashabiki wamefurika katika uwanja huu wengine wamesimama, wengine wameketi. Mashabiki hawa wanasherehekea timu mbalimbali. Wanadada hawa watatu ni wa nchi ya Kenya. Wanadada hawa wamevalia jezi na kaptula zao. Wanadada hao, wawili wamebeba viatu vyao. Kiatu kimoja ni ya rangi nyeupe. Wanadada hao wanaonyesha ishara ya kufurahia, wametabasamu.

Aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya, Uhuru Kenyatta, yuatembea, kando yake ni mtu aliyevalia shati ya rangi nyeupe na tai. Rais Kenyatta amevalia tai ya rangi nyekundu. Nyuma yake ni afisa wa polisi, kando yake ni watu ambao wamevalia suti, wanatembea kwa ukaribu.

Wanawake watatu wameshikilia makaratasi. Makaratasi haya ni ya rangi nyeupe, makaratasi haya wameshikilia mikononi mwao. Msajili ameketi katika kiti, amevalia shati ya rangi nyeupe iliyo na shingo na mkono wa rangi nyekundu. Ameshikilia karatasi yuaelekeza wanawake hawa namna ya kufanya usajili.

Raisi Ruto anazungumza na jaji mkuu Bi. Martha Koome. Raisi Ruto ameshikilia kopo lake la saa, Yuatabasamu. Amevalia suti na tai na shati ya rangi nyeupe. Kando yake ni bendera. Bendera ipo kando ya mmea.

Wachezaji wa timu ya Kenya wamejipanga katika foleni. Wachezaji hao wamevaa jezi ya rangi nyeupe. Jina la Kenya limeandikwa kutumia wino wa rangi nyekundu. Jezi zao zipo na nambari. Anayetangulia ni jezi nambari nne. Akifuatwa na mchezaji jezi nambari tano. Wachezaji hawa wengine ni warefu wengine ni wafupi.

Jengo la Huduma Center jijini Nairobi ,watu wamepanga foleni ,afisa yuatazama watu ambao wapo katika foleni. Kando yao ni watu wa jinsia ya kikike ,wawili wameketi chini ambao wamevalia nguo ya rangi nyeusi ,watatu wamesimama. Kando yao ni binti, binti huyo amevalia shati ya rangi nyeupe .Kando yake ni mwanamke , mwanamke huyu yuatazama chini , amevalia nguo ya samawati .

Bendera ya samawati limebebwa na watu. Bendera hili ni la chama ya PNU kazi iendelee imeandikwa katika rangi nyeupe. Mwanamke ameshikilia bendera, amevalia shati ya rangi jeupe. Kijana amevalia kofia, ameinua mkono wake huku ameshikilia bendera. Amevalia shati ya rangi nyeusi. Amepanua mdomo wake.

Viti nyeusi vimetumika kama vyombo vya kuketia. Viti vingine vyeusi havina watu ambao wameketia. Baadhi ya watu wapo na skafu ya rangi nyekundu shingoni. Wamevalia nguo za rangi nyeusi. Watu wengine wapo mbele. Mmoja wao amesimama yuatoa maelezo mwingine ameketi chini.

Uwanja huu una mtaro. Mtaro huu ni kama shimo ambalo lipo na maji ndani yake. Kando ya mtaro huu au shimo hii ya maji, ni vyombo au chuma ambazo zimesimamishwa. Kando ya uwanja huu ni ukuta, ukuta wa mawe. Kando ya ukuta huo ni jumba. Kando ni barabara. Kando yake pia ni mabati. Watu wanapita katika barabara hiyo.

Mashabiki hawa ni wa timu ya gor mahia. Mashabiki hawa wamevaa jezi ya rangi ya kijani kibichi. Mmoja Kati ya mashabiki hawa ameinua rungu, mwingine ameinua nyundo, mwingine amebeba bendera. Bendera ya timu ya gor mahia.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wamesimama. Watu hawa wamevalia koti. Kando yao ni kamera. Kando yao ni tarakilishi na kipanya. Mwanamke ameketi katika kiti cha rangi nyeusi.

Tarakilishi lipo mezani aina ya HP, tarakilishi hili ni la rangi nyeusi. Kando ni mtu aliyevalia suti na tai ya rangi nyekundu amefumbata mikono yake. Mbele ni Rigathi Gachagwa amevalia shati ya rangi nyeupe iliyo na mkono wa rangi nyekundu.

Viti vyeusi vimetumika kama vyombo vya kuketia, afisa wa polisi ameketi. Mtu mmoja amesimama mbele akizungumza. Ameshika kitabu cha rangi nyeupe mkononi mwake. Baadhi ya wafanyakazi wamevalia shati nyeupe iliyo na shingo ya rangi nyekundu na mikono ya rangi nyekundu. Watu wanasikiliza kwa umakinifu.

Mashabiki wamefurika katika uwanja wa Nyayo. Wengine wameketi, wengine wamesimama. Kijana amevalia kepu, ndani yake ni bendera ya Kenya. Ameinua mkono wake kuonyesha ishara. Watu wengine wamevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume amevaa shati nyeupe. Ameketi katika kiti ya rangi nyeusi. Ameweka karatasi ambalo lipo na rangi nyeupe juu ya meza. Mwanamke amevalia kofia ya rangi nyekundu, ameshikwa mkono na mwanaume huyo. Mkono wake unaelekezwa katika karatasi hili.

Tarakilishi mbili nyeusi zipo juu ya meza. Watu wawili wameketi mmoja wao ameshika mkono wake yuatazama tarakilishi. Mtu huyu amevalia suti ya rangi ya samawati. Mtu mwingine amevalia miwani. Yeye pia yuko na kopo katika mkono wake.

Mwanamke ameketi chini. Mbele yake kuna viti. Viti hivi ni vya rangi nyeusi. Mbele ya viti hivi mtu anatembea. Anatembea mwendo wa asteaste. Pikipiki zimesimamishwa kando ya barabara. Mtu mmoja ameketi juu ya pikipiki hili. Gari pia lipo kando ya mapikipiki haya.

Mwanariadha huyu anaitwa Kipchirchir. Kando ya mwanariadha huyu ni mwanamke ambaye ameketi kwa kiti. Kiti hicho ni cha rangi nyeupe. Ameweza kuvalia cap ya rangi nyeupe na pia ameweza kuvalia long'i ya rangi ya samawati. Ameweza kubeba kibendera katika mkono wake. Kando yake ni mwanaume ambaye amejishika tama na pia amevalia long'i ya rangi nyeusi.

Eneo hili ni eneo ambalo linaitwa huduma. Watu wawili, mmoja jinsia ya kiume na mwingine jinsia ya kike wamesiamama mbele ya mtu ambaye anaongea. Mtu huyu ameweza kufunikwa kwa glesi. Mtu huyu ni wa jinsia ya kike. Amevalia shati nyeupe. Watu hawa wanaulizia kuhusiana na mambo na hela. Watu hawa pia mmoja wao ameweza kusonga na mwingine ameweza kunyoa.

Majaji hawa wanatabia damu, wamevalia nguo nyekundu na nguo ya rangi nyeusi. Majaji hawa wameshikilia barakoa. Barakoa hizi ni za rangi nyeupe. Kati ya majaji hawa, wawili, ni wa jinsia ya kike mmoja ni wa jinsia ya kiume. Wa jinsia ya kiume amevalia miwani.

Wanaume wawili wako na shati nyeupe na kitu katika mkono wao ambao ni wa rangi nyekundu. Mwanamume mmoja ameweza kuweka mkono wake katika mfuko. Mwanamume mwingine ameweza kusimama katika kibango ambacho hakijaandikwa na mwanamume mwingine ameweza kusimama katika kibango ambayo imewekwa karatasi. Mwanamume huyu, mmoja wao ameweza kuvalia shati ya rangi nyeusi. Mwanamke mmoja pia anaonekana kuvalia buibui yenye rangi nyekundu.

Eneo ni eneo la Huduma Centre. Mwanaume yupo katika ofisi ameketi katika kiti cha rangi nyeusi. Mwanaume huyu yupo na tarakilishi mbele yake. Tarakilishi hili limewekwa juu ya meza. Mwanaume huyu amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Amevalia shati nyeupe. Kando yake kuna watu. Kando yake pia kuna kompyuta na viti.

Chupa vitatu vipo juu ya meza , chupa hivi vina vifuniko vya rangi kijani kibichi, mwanamke huyu ameinuwa mkono, vidole vyake amevalia pete. Mwanamke huyu amesonga nywele yake ,amevalia miwani .Anazungumza kutumia kipaza sauti cha rangi nyeusi ameketi kwa kiti cha rangi nyeusi nyuma yake ni bendera ya Kenya.

Tarakilishi zipo juu ya meza. Watu wawili wameketi chini katika viti vya rangi nyeusi. Mtu mmoja ameinama huku akishikilia mkono na kuweza kutia sahihi katika cheti. Mtu mmoja wa jinsia ya kikike amevalia shati ya rangi nyeupe ilio na mkono wa rangi nyekundu. Mkono wake upo na saa. Anamwelekeza mwanaume huyu ambaye ameinama.

Wanaume hawa wameweza kuvalia nguo ya rangi nyeusi, pia wameweza kuvalia shati nyeupe. Mwanamme mmoja amewezakushikilia kitabu. Kitabu hii iko na karatasi nyeupe na lkaratasi ya manjano. Wanaume wawili wanaonekana wakizungumza kwa karibu. Katika meza hiyo, kuna tarakilishi. Tarakilishi ambayo umeweza kuwekwa juu ya meza.

Ni siku ya kula kiapo, rais Ruto amebeba Biblia. Biblia hii ni ya rangi nyeusi. Rais Ruto yuko na mke wake Bi Rachael. Mke wake anaangalia hadhira, ameweza kunyoa nywele yake. Nywele yake ni nyeusi. Rais Ruto amevalia shati ya rangi ya samawati. Anatumia kipaza sauti cha rangi nyeusi ili kuzungumza.

Watu katika uwanja wa Kasarani, wameweza kusimama huku Ruto akiwa ameshikilia Bibilia, ni siku ya kuweza kumuapisha ofisini. Kando yake ni bibi yake Bi Rachel na kando yake pia ni hakimu au jaji, jaji huyu anaweza kusoma maneno fulani kwa karatasi, Ruto pia anaweza kuangalia maneno hayo.

Bango nyekundu lina maandishi ya transforming public service delivery ambalo limeandikwa kwa rangi nyeupe. Bango zingine ni ya rangi ya kijani kibichi. Mwanamke yupo karibu, ameketi kwa kiti cha rangi nyeusi akilitazama bango hizo. Tarakilishi zipo juu ya meza, mwanamke mmoja ameshikilia kipanya na kutazama kompyuta yake. Mbele yake, ni watu wa jinsi ya kiume wamesimama, aliyevalia koti nyeusi.

Watu hawa ni wa jinsia ya kiume. Wote wamevalia barakoa. Mmoja wao yupo na suti na pia amevalia kepu ya rangi ya nyeusi. Pia amevalia shati ya rangi nyeupe. Anazungumza na ambao wapo katika karibu na ukuta. Mmoja wa watu hawa hajavalia barakoa. Ameshikilia vitabu na karatasi katika mkono wake.

Mawingu ni meupe, hali ya anga imetulia .Miti ya rangi ya kijani kibichi ni mirefu. Bulldozer imesimamishwa, nyuma ya bulldozer hili ni ghorofa. Ghorofa hili lina ukuta, ukuta wa mawe.

Mashabiki ni wa timu ya FC Leopards. Wamevalia jezi ya FC Leopards iliyo na rangi ya samawati katikati yake. Mashabiki hawa wamebeba mkono yao juu ishara ya kusherekea. Kuna shabiki mmoja ambaye ameweza kubeba vuvuzela.

Watu wanne wameweza kukalia viti, kati ya watu hao wanne, wawili ni wa jinsia ya kiume, wawili ni wa jinsia ya kikike, jinsi hii ya kikike, wote wawili wameweza kuvalia barakoa yenye rangi ya samawati. Tarakilishi mbili zimeweza kuwekwa katika juu ya meza, mwanaume mmoja anaonekana kama kuzama katika tarakilishi hiyo, mwanaume huyu pia ameweza kuvalia barakoa yenye rangi nyeusi.

Uwanja huu umejaa watu. Kuna wale ambao wameketi chini na kuna waelekezaji ambao wamesimama. Wanariadha wameweza kuchukua nafasi zao ili kuanza kukimbia. Uwanja huu umeweza kukuwa na nyasi ambayo ni wa rangi wa kijani kibichi.

Tarakilishi zipo juu ya meza. Juu ya meza hiyo kuna wanaume ambao wanaweza kutumia mashine. Kuna mwanamume ambaye ameweza kusimama kando ya mwanamke ambaye ameweza kuketi, mwenye amevaa shati ya rangi nyeupe na sketi nyeusi. Pia, kuna mwanamke ambaye ameweza kuvalia nguo nyeusi na kuweza kuhudumiwa. Kuna viti vitano ambavyo havijaweza kuketiwa.

Watu watatu wameweza kusimama akiwemo mwanaume moja mwenye barakao na wanawake wawili ambao mwanamke moja ameweza kuvalia barakao enye rangi ya samawati. Mwanamke huyu mwenye barakao ya rangi ya samawati ameweza kuvaa shati jeupe na sketi nyeusi. Mwanamke mwingine pia yupo pia katika uniform pia amweza kuweka tag katika shingoni mwake, pia katika jumba hilo kuna wahudumu pia.

Mchezaji wa jinsia ya kike anaonekana kuvalia sare ya rangi ya samawati. Ameweza kushikilia mpira mkononi. Kwa karibu ameweza kukabiliwa na wachezaji waliovalia sare ya rangi nyeupe. Wameweza kumfuata kwa ukaribu. Nyuma yake kuna wachezaji wawili amabao wamaevaa rangi au jezi ya rangi nyeupe wakimkujia kwa karibu.

Bendera ya nchi ya Kenya imeweza kushikwa na wanawake. Kuna baadhi ya watu ambao wameweza kuinua mikono yao juu. Kijana fulani mwenye shati ya rangi nyeupe ameweza kushika mkono wake katika kichwa na kuweza kutabasamu. Kuna mwanamke ambaye ameweza kushika kofia yake nyeusi kwa mkono wake.

Watu wawili ni wa jinsia ya kikike, mmoja niwa jinsia ya kiume. Mtu huyu wa jinsia ya kiume amevalia suti. Suti hii ni ya rangi nyeusi. Mtu ambaye yupo katikati ni jaji wetu mkuu Martha Koome. Ameweza kuinua biblia huku akiwa anasoma jambo fulani. Kando yake ni mwanamke ambaye amevalia barakoa.

Afisa wa polisi anatembea katikati ya jumba hili akishika doria. Watu watano wameweza kusimama ili kuweza kuhudumiwa. Watu wengine wameweza kuketi chini. Watu ambao wameketi chini wengine wao wapo na barua mkononi mwao. Wengine pia wako na karatasi nyeupe mikononi mwao.

Mchezo huu ni wa basketiboli, Mchezo huu unachezwa katika uwanja, Uwanja huu umejaa viti, Viti hivi ni vya rangi ya njano, Mchezaji mmoja wa timu ya Kenya nambari 14 amevalia nguo nyeusi, ameshikilia mpira mkononi mwake, mchezaji mwingine amevalia jezi ya rangi ya kijani, kibichi.

Afisini katika chumba cha Huduma Center, watu wameketi chini. Mwanamke amebeba mtoto wake na kushikilia karatasi nyeupe. Mtoto huyu anatazama karatasi hiyo nyeupe. Mwanamke huyu anatazama kando. Kando yake ni mwanamke ambaye amesimama kwa kuvalia nguo za rangi nyeusi na saa mkononi.

Watu wawili, wapo ofisini. Mmoja amesimama, mwingine ameketi. Aliyesimama anaweza kukagua vyeti. Vyeti hivi au makaratasi haya na ya rangi nyeupe. Aliyeketi, yupo mbele ya kompyuta. Mbele yake, kuna kompyuta. Anaweza kutumia kipanya, ili kuweza kuweka ujumbe katika kompyuta hii. Mtu huyu amenyoa, amevalia tai shingoni.

Wachezaji wanaweza kusherekea. Wachezaji hawa wameweza kuinua kombe hili juu. Wachezaji hawa wamevalia shati nyeupe na suruali ya rangi ya samawati. Baadhi ya wachezaji pia wameweza kuinua mikono yao juu, ishara ya kuwa wameweza kufurahia. Kuna mchezaji ambaye ameweza kutabasamu kwa kupindukia. Wengine wao wakiweza kutoa meno yao nje.

Shabiki mmoja anaonekana kama anapiga makofi ilhali shabiki mwingine ameweza kufungua mkono wake wazi, huku akiwa amevalia bendera ya Kenya. Kuna mashabiki wawili ambao wameweza kuvalia kofia ya makuti. Shabiki mmoja ameweza kuvalia jezi ambayo imeandikwa Kenya Airways na ameshikilia chupa mkononi mwake.

Hawa ni wanasiasa wa chama cha ODM. Baadhi yao wamevalia kepu . Kepu hizi ni ya rangi ya chungwa ambayo imeandikwa ODM. John Mbadi anaweza kuinua mkono wake huku akizungumza. Wanasiasa hawa wamevalia koti. Wameweza kutulia huku mwenzao akiweza kuongea.

Bi Martha Koome ameketi. Ameketi katika kiti cha rangi nyeusi. Amevalia nguo ya rangi ya samawati. Yupo na shanga katika shingo yake. Amevalia miwani. Mbele yake ni kipaza sauti.

Mchezaji mmoja wa KPA ameweza kutoa ulimi wake nje ilhali mchezaji mwingine wa KPA yu karibu kuanguka chini. Mchezaji wa KPA mmoja wao yupo na jezi ya nambari tano. Mwingine yupo na jezi ya nambari tisa. Mashabiki pia wameweza kudhibitiwa na chuma ya rangi ya samawati. Kuna shabiki mwingine pia ameweza kujishika tama.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wanajaza fomu ,fomu ambayo ipo juu ya meza ni ya rangi nyeupe ,wameshikilia kalamu ,watu hawa wawili wameketi katika kiti ,kiti hii ni ya rangi ya samawati ,meza ndicho wanachotumia ili kuweza kuweka fomu hizi ,mtu mmoja ameshikilia fomu yake na kusimama, mtu mwingine yupo Kando yake ameketi ,na pia Kuna mtu wa kijinsia ya kikike amesimama .

Shabiki wa jinsia ya kikike amevalia jezi, jezi ya nchi ya Kenya ,shabiki huyu amebeba mkono wake juu ,shabiki huyu amesonga nywele yake, amevalia miwani ,amepanua mdomo wake shabiki mwingine wa jinsia ya kiume ameweza kupuliza firimbi ,firimbi hii ni ya rangi ya njano, amevalia miwani, yeye pia ameweza kunyoa nywele yake.

Wanasiasa wanaweza kusherehekea uzinduzi wa chama cha PNU. Keki imewekwa ju ya meza. Baadhi ya wanasiasa wameweza kuvalai skafu ambalo ni ya rangi ya samawati na ni lina jina la PNU. Wanasiasa pia wameweza kubeba glesi zao juu ishara ya kuwa wanasherekea. Kuna baadhi ya wanasiasa ambao wamevalia kepu ya rangi ya samawati.

Watu ambao wamekaa chini ya hema hii wamevalia barakoa . Hema ambazo zimeweza kusimamishwa katika uwanja huu ni za rangi nyeupe. Kuna gari kando yake. Kuna baadhi ya watu ambao wamesimama ambao ni wanaume ambao wapo katika katikati mwa uwanja. Kuna mwanamke ambaye amesimama ambaye amevalia shati jeupe, barakoa la samawati na rinda la rangi nyeusi , pia yuko na simu mkononi mwake.

Watu wawili wa jinsia tofauti wanazungumza. Mmoja ni wa jinsia ya kike na mwingine wa jinsia ya kiume. Bi Martha Koome ni wa jinsia ya Kike na rais Ruto ni wa jinsia ya kiume. Rais Ruto amevalia suti, Bi Martha Koome amevalia nguo ya rangi nyekundu na rangi nyeusi. Ameshuka nywele yake, amevalia miwani katika shingo lake yuko na skafu nyeupe. Ruto tu atazama kopo lake la saa.

Mashabiki watatu wameweza kuvalia barakoa. Barakoa hii ipo na rangi ya samawati. Mchezaji mmoja ameweza kuvalia jezi ya rangi ya kijani kibichi ambayo iko na nambari yake. Kando yake, mchezaji mmoja ambaye ameweza kuinua mkono wake ili kuweza kumkabidhi asiweze kumpita.

Wachezaji wapo uwanjani, timu moja imevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi, timu nyingine imevalia jezi ya rangi ya chungwa, mchezaji wa jezo ya rangi ya kijani kibichi amevalia jezi nambari tatu, mlinda lango ameweza kuinua mkono wake, ishara ya kuweza kukuambia wachezaji wengine kuweza kukabili wachezaji wa timu hiyo ya rangi ya kijani kibichi

Wachezaji wawili wapo uwanjani, mchezaji mmoja amevalia jezi ya rangi ya samawati, mchezaji mwingine amevalia jezi ya rangi ya manjano. Mchezaji wa jezi ya rangi ya samawati yupo na soksi, soksi zake ni za rangi nyeupe. Mchezaji mwenye jezi ya rangi ya manjano yupo na soksi, soksi ni za rangi ya manjano. Mchezaji wa jezi wa samawati yupo na mpira.

Hema hi yenye rangi ya nyeupe. Chini ya hema hii kuna bango. Bango hili lina rangi ya kijani kibichi. Limeandikwa na maandishi meupe Huduma. Watu wamesimama katika hema hii. Wengine pia wameketi. Wameketi katika viti vya rangi nyeupe. Kompyuta au tarakilishi vipo katika juu ya meza na vitabu. Watu wanasajiliwa katika eneo hili.

Hawa ni wakili, anayezungumza ni Kalonzo Musyoka. Kando ya Kalonzo Musyoka ni wakili wa jinsia ya kikike. Wengi wa wakili hawa ni wa jinsia ya kiume. Kuna wakili ambaye ameweza kubeba kitu fulani au kushikilia kitu fulani kwa mkono wake. Kando yake ni wakili ambaye amevalia miwani. Wakili huyu yupo na shati nyeupe.

Mwanamume anaweza kutabasamu. Ameweza kushikilia kipaza sauti mkononi. Kipaza sauti hiki ni cha rangi nyeusi. Mkono wake mwingine upo na saa na mkono huo umeweza kushikilia meza ambayo ni ya glasi. Nyuma yake, kuna maandishi ya Milimani High Court Civil Division.

Kiongozi Raila Amollo Odinga ameweza kuvalia nguo yenye rangi nyeupe na kuweza kuketi chini. Kando yake kuna mtu ameweza kushikilia bakora. Rais wa nchi yetu ya Kenya Bwana Ruto ameweza kusimama na kuweza kubeba mkono wake juu kuonyesha ishara ya kufurahia. Kando ya rais huyo kuna mtu ambaye amevalia jezi ya Kenya ambaye ni ya rangi nyekundu.

Bango lina maandishi ya Huduma Kenya. Huduma imeandikwa kwa rangi nyeusi. Kenya limeandikwa kwa rangi nyekundu. Service excellence limeandikwa kwa rangi nyeusi. Juu ya bango hili kuna runinga. Runinga hii linaonyesha nambari, nambari ambazo zinaweza kupigwa. Jengo hili ni jengo la usajili. Wanaume wawili wamesimama. Mwanaume mmoja amevalia shati nyeupe, mwingine pia amevalia nyeupe. Mwingine ameinua mkono wake.

Ni eneo la bunge. Wanasiasa wamejipanga katika laini. Spika Wetangula, Amason Kingi na jaji mkuu Bi Martha Koome wamevalia nguo tofauti tofauti, Bi Martha Koome amevalia nguo ya rangi nyekundu na rangi nyeusi. Spika pia amevalia nguo ya rangi tofauti. Watu hawa pia wameshiriki na wabunge na maseneta.

Mchezo huu ni mchezo wa basiketiboli. Timu ya wanadada ya KPA wanashangilia wanapiga makofi. Baadhi yao wamesimama wengine wameketi. Nyuma ya chuma ya rangi ya samawati ni mashabiki. Mashabiki hawa wameketi katika kiti cha rangi nyekundu.

Mama amebeba mtoto wake katika mgongo. Mama huyu anashikilia karatasi nyeupe. Wasichana wawili wameketi chini. Wanaweza kuandika katika karatasi. Wasichana hawa wamevalia mmoja wao yupo na suti, mwingine yupo na shati nyeupe iliyo na rangi nyekundu. Kijana anaonekana kuegemea katika meza akiangalia makini huku amejishika tama.

Wachezaji wanaweza kusherehekea. Mchezaji mmoja anaonekana kunyosha mkono. Mchezaji huyo amevalia buti nyeusi. Wachezaji wengine wanatoka nyuma wakimfuata. Wachezaji mmoja anakimbia. Mashabiki wameweza kukaa katika uwanjani. Uwanja huu uko na maandishi ambao ni wa nyekundu ambao umeandikwa stadium. Uwanja pia upo na nyasi yenye kijani kibichi.

Watu wameketi na kusimama, chini ya hema, watu hao wanajisajili. Mwanamke mmoja, yupo karibu na chuma. Kando yake, kuna makaratasi nyeupe karatasi hizo zimeandikwa na maandishi nyeusi, inayosema, Identity Card . Kando ya hema hii, watu wanatembea. Pikipiki imebeba mama, mama huyu atazama kando.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa ni wa timu wa KDF.Wachezaji hawa wamevaa jezi. Jezi lao ni ya rangi nyekundu. Wachezaji wengine wapo na buti na soksi za rangi nyekundu. Buti za baadhi ya wachezaji hawa ni za rangi nyeusi.

Wanaume wawili wameketi chini. Wanaume hawa, wanatia sahihi. Sahihi inachukua katika kitabu. Mwanamke, anapeana kalamu, ile mwanamume huyu, aweze kutia sahihi. Watu hawa, wanatia sahihi juu ya meza. Meza hii ipo na kitambaa ya rangi nyeupe. Mwanaume mmoja amesimama, mwanamke mwingine amesimama. Kipaza sauti, kipo juu ya meza.

Ni siku ya kumwapisha Ruto afisini. Mkono wake umeshikilia katiba. Katiba hii ni kitabu cha rangi ya kijani kibichi. Kando yake ni mke wake. Mke wake anatazama mbele. Ameweza kufuga nywele yake, nywele yake ni ya rangi ya nyeusi. Ruto amevalia suti, amevalia shati ya rangi ya samawati. Mkono wake mwingine umeinua biblia, ambacho ni cha rangi nyeusi.

Ni siku ya kumuapisha Uhuru katika ofisi. Ameshikilia Bibilia katika mkono wake. Uhuru amevalia suti na tai na shati ya rangi nyeupe. Kando yake ni mke wake. Amevalia nguo ya rangi ya nyeupe. Mwanamke huyu ameshikilia katiba ya nchi ya Kenya. Kando ya Uhuru ni majaji wakuu wa nchi ya Kenya.

Watu hawa wameweza kusimama .Kwa kiasi kikubwa kuna watu ambao wameweza kubeba mikono yao juu ishara ya kufurahia. Kuna shabiki mmoja ambaye amechukua picha. Anachukua picha kwa kutumia simu yake. Katika mkono wake amebeba chupa na mkono wake pia ameweza kuvalia saa.

Eneo hili limejaa watu. Watu hawa wanasajiliwa. Muundo wa usajili ni kwa kutumia kidole. Mashini ya rangi nyekundu ipo juu ya meza. Mashine hii inatumiwa ili kuweza kung'amua au kutambua vidole tofauti tofauti. Watu wengine wameketi, wengine wamesimama.

Jumba hili ni la huduma, huduma Kenya, msichana mmoja amejishika kiunoni. Amevalia rinda la rangi nyeusi. Yupo na shati nyeupe iliyo na mstari wa rangi ya samawati. Msichana mwingine ameketi katika kiti, hakuna anachokifanya, mwingine anaweza kuangalia tarakilishi. Tarakilishi hii ni ya rangi nyeusi.

Vitabu vimetapakaa juu ya meza. Meza hii ni ya mbao. Nyuma ya vitabu hivi ni vya rangi ya samawati. Mbele kuna rangi nyeupe na samawati. Vitabu vimewekwa katika vifungu kwa kutumia kamba.

Mchezaji yupo mchangani. Mchezaji huyu ameinua mkono wake juu. Mchezaji huyu amenyoa nywele. Nyuma yake ni mchezaji ambaye amesimama. Mchezaji huyu amevalia nguo ya rangi ya kijani na kaptula. Kando yake ni vyombo ambavyo ni vya rangi nyeusi.

Mtu ameweza kusimama katika ghorofa ya juu .Mtu huyu amevalia shati nyeupe, ghorofa ambalo linafuata, watu wamevalia nguo au sare ambazo ni nyekundu. Chini yao kuna watu ambao wameweza kuketi na wengine wameweza kusimama, watu wengine pia wanaweza kutumia ishara ili kujieleza.

Kuna mchezaji amevaliwa shoti nambari kumi, na mwingine ameweza kuvalia shoti na nambari sita. Wachezaji wengine wameweza kusonga nywele, na wengine ambao hawana nywele wameweza kunyoa. Kuna baadhi ya wachezaji wawili ambao wamevalia buti nyeusi iliyo na mistari meupe. Kuna mchezaji pia amevalia glovu mkononi. Wachezaji wengine wapo na vitu katika mikononi mwao. Isitoshe pia, kuna wachezaji warefu na wengine pia ni wafupi.

Shabiki mmoja ameweza kushiilia bendera, ilhali mwingine ameinua kitambaa kilichoandikwa Gor Mahia. Shabiki huyu amevalia jezi nyeupe, shabiki mwingine yuko kando yake ambaye amevalia jezi inayoandikwa SportPesa. Kuna mashabiki ambao wameweza kubeba mkono wao juu kuonyesha hisia ya kuwa wamefurahia.

Kuna shabiki mmoja ambaye ameweza kuvalia kepu ya rangi nyeupe. Mashabiki wengine wameweza kuvalia jezi za Gor Mahia ya kijani kibichi. Kuna shabiki mmoja ambaye amejipaka jivu. Kichwani mwake ni jivu nyeupe, katika kifua chake ni jivu ya kijani kibichi ambayo imeandikwa Gor Mahia dye .

Mashabiki ni wa timu ya Tusker. Mashabiki wamevalia jezi ya rangi ya njano. Jezi hili limeandikwa Tusker kutumia wino wa rangi nyeusi. Shabiki mmoja amevalia kepu . Kepu hiyo ndani yake ni ya rangi nyeusi. Shabiki huyu ameinua mkono wake. Mashabiki wengine wamesimama. Kuna shabiki ambaye hajavaa jezi yoyote.

Mwanamke huyu amenyosha kidole. Mkono wake pia kidole kimoja kiko na pete. Nyuma yake ni watu. Watu hawa wameweza kuvalia kofia. Kofia hiyo imeandikwa tuko pamoja. Kofia hiyo ni ya rangi nyekundu.

Mawingu ni meusi. Watu wameweza kujaa katika uwanja huu. Mashabiki hawa wameweza kuvalia nguo ambazo zimeandikwa Kenya. Baadhi ya nguo, ni nguo nyekundu na zingine ni nguo nyeupe na zingine ni nguo ya rangi ya kijani kibichi. Shabiki mmoja mwanaume amevaa miwani na pia anaweza kutabasamu.

Watu wawili wameketi, watu hawa ni wa jinsia ya kikike. Mtu mmoja wa jinsia ya kiume amesimama, amevalia koti, yupo karibu na mtu wa jinsia ya kikike ambayo yuatumia kompyuta. Kompyuta hiyo yaonyesha picha, picha ambayo imepigwa mtu ambaye yupo karibu na ubao, ubao wa rangi nyeupe.